Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wamekusanyika karibu na kitanda chenye chandarua kipya, cheupe. Kitanda kiko nje, labda katika kijiji au eneo la wazi, chandarua kimetandazwa vizuri juu ya kitanda, kikionyesha wazi jinsi kinavyoweza kutumika, kulinda dhidi ya mbu.

Muhudumu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ,akimsaidia mgonjwa aliyevalia gauni la hospitali, tukio linaonekana kufanyika kwenye chumba cha hospitali, au kitengo cha wagonjwa mahututi. Muhudumu wa afya amevaa vifaa vya kujikinga dithi ya maambukizi, vazi maalumu, glavu, barakoa na vinginevyo.

Kundi la wataalum wa afya au wafanyakazi wa kijamii, wanaume wawili na mwanamke moja wakiwatembelea wakaazi katika makaazi, yanaonekana kuwa ya kawaida au ya vijijini. Wanaume wote wawili wamevaa fulana zenye rangi ya kahawia na vilemba vya blue vilivyoandikwa.

Gari la huduma ya afya ya kinywa na meno, maarufu kama kliniki tembezi ya meno. Hii ni njia ya ubunifu inayotumiwa kufikisha huduma za afya ya meno kwa jamii zilizo pembeni au zisizo na upatikanaji wa huduma hizo kwa urahisi.

Kliniki ya rununu yenye rangi nyeupe, ikiwa ina ishara ya msalaba ya bluu na neno Beyond Zero Mobile Clinic limeandikwa kando yake. Kliniki hii ina ngazi ndogo, inayoongoza kwenye mlango wake wa kando.

Majengo kadhaa yaliotengenezwa kutoka kwa container za mizigo, yaliyobadilishwa kuwa kliniki. Container hizi zina rangi nyeupe na zimepangwa juu ya nyingine zikiunda muundo wa ghorofa mbili. Chini, watu wawili wanaonekana kuwa wanaume. Mmoja amevaa sare ya kijani na mwingine sare ya kijeshi.

Mwanamme aliyevaa suti ya rangi ya samawati akisalimiana na mwanamke aliyevaa koti la bluu na njano, lililowekwa alama ya usalama na vitu vingine vinavyofanana na beki la kitambaa mikononi. Wawili hao wanashikana mikononi, wanazungukwa na kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wamevalia koti kama hilo la bluu na njano.

Lori la rangi nyeupe lenye trela, iliyoandikwa beyond zero mobile clinic .Lori hili limeegeshwa kwenye eneo la wazi, lenye nyasi na kuna zulia jekundu lililotandikwa chini yake likielekea upande wa kulia.

Kliniki tembezi ya Beyond Zero , ambayo ni sehemu ya mpango wa huduma wa afya unaolenga kufikisha huduma kwa jamii zilizo pembeni au zilizo na changamoto za upatikanaji wa afya. Gari la kliniki lililobadilishwa kuwa kama chombo cha matibabu.

Kliniki ya kuhamahama ya mpango wa Beyond Zero ambao umeandikwa kwa maandishi makubwa kwenye upande wa gari. Gari hilo la huduma za afya lina nembo ya msalaba ya bluu. Kuna watu wanne wanaoonekana mbele ya gari hio mmoja wao ni mmama mkubwa mwenye nywele nyeupe.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno. Daktari huyu amevaa koti jeupe la daktari na bakora ya upasuaji ishara ya uangalifu wa usafi wa kitibabu.

Kioo cha kompyuta kikionyesha picha ya meno na taya nzima ya binadamu. Picha inaonyesha meno ya juu na ya chini, mizizi yao na pia muundo wa mifupa ya taya. Meno mengine yanaonekana kuwa na marekebisho ya meno kama vile mijazo au taji za meno.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi kwa msaada wa kifaa cha meno, kinacho shikilia mashavu pembeni, meno yanaonekana kuwa hayajalingana vizuri, hasaa ya chini ambapo baadhi yanaonekana yamepangika vibaya au yamejaa kupita kiasi

Midomo, kidevu na shingo, labda ya mwanamke akitabasamu. Midomo inaonekana kung'aa na aina ya rangi nyekundu hafifu, kiashiria kuwa imepakwa kitu. Neno yanaonekana meupe na safi yakionyesha afya nzuri ya meno.

Mdomo wa mtu mwenye ngozi nyeusi labda mwanamke akitabasamu au akicheka kidogo. Midomo imepakwa lipstiki inayoonekana kung'aa na kuwa na rangi ya pinki kahawia huku sehemu ya ndani ya midomo, ikiwa na rangi nyeusi kidogo. Meno yanaonekana meupe na safi.

Mchanganyiko wa picha mbili za karibu zinazoonyesha mdomo na meno ya mtu mmoja, kabla na baada ya matibabu au utaratibu fulani labda utengenezaji wa meno. Upande wa kushoto wa picha meno yanaonekana kuwa na rangi ya njano au kahawia kidogo, huku upande wa kulia meno hayo yanaonekana meupe sana na kung'aa.

Mkono wa mtu labda mwanamke kutokana na umbile la mkono au kucha zilizopakwa rangi ikinyonya dawa ya meno kutoka kwenye mrija mweupe kwenda kwenye mswaki. Mswaki una rangi ya bluu na nyeupe na brashi zake zina rangi ya bluu na kijani.

Mkono wa mtu mzima, ukikamia mswaki wa rangi ya zambarao na kuweka dawa ya meno nyeupe, juu ya brashi zake. Dawa ya meno inaonekana kwenye chupa nyeupe, yenye kofia nyekundu na tone kubwa ya dawa, linaonekan likitua juu ya mswaki.

Wataalamu wawili wa afya ya meno labda madaktari wa meno au wasaidizi, wakimtubia mgonjwa mdogo. Wote wawili wamevaa sare ya hospitali, kofia za bluu na barakoa. Mmoja wao ambaye anaweza kuwa daktari mkuu, amevaa koti la rangi ya kijani kibichi na glavu za bluu akimwelekea mgonjwa na kumtumia vyombo vya meno kinywani mwake.

Neno na fazi za mtu zinaonekana kama picha ya kliniki iliyotumika kwa uchunguzi wa meno. Meno yanaonekana kuwa na rangi ya njano, na baadhi yameharibika au yamepasuka hasa meno ya mbele ya juu na ya chini. Pia kuna ishara za ulikaji kwenye baadhi ya meno, hasa karibu na mstari wa fizi.

Mdomo wa kinywa cha mtu, labda mwanamke, akicheka kwa furaha au akitabasamu sana. Mdomo imepakwa lipstiki nyekundu, nyangavu, na meno yanang'sa na kuonekana meupe sana. yakionyesha afya nzuri ya meno, ulimi pia unaonekana kidogo ndani ya kinywa.

Gari la wagonjwa lenye rangi nyeupe likiwa limepaki nje kwenye eneo la nyasi au udongo. Gari hili linaonekana kuwa imara labda aina ya Toyota. Juu ya kioo cha mbele, kuna taa za dharurua za buluu na nyekundu na limeandikwa neno. Ambulance kwa herufi kubwa.

Athari za mafuriko katika eneo la makazi, labda mtaa wa vibanda au eneo lenye miundombinu duni. Barabara au njia imefurika kabisa na maji mengi ya rangi ya kahawia yanayofika hadi magotini au mapajani mwa watu.

Eneo lilioadhiriwa vibaya na mafuriko makubwa, maji ya rangi ya kahawia yenye matope, yamefurika sehemu kubwa ya eneo hilo na yamefikia hadi viwango vya juu vya majengo. Katikati ya picha kuna watu wawili au watatu ambao wanaonekana kuwa waokoaji, wakiwa wamevalia mavazi maalum ya uokoaji.

Gari la zima moto. Hili ni gari maalum linalotumiwa na kikosi cha wazima moto kusaidia katika shughuli za kuzima moto na uokoaji wakati wa dharura . Kwenye paa kuna taa za buluu na nyekundu ambazo hutoa ishara ya dharura.

Kundi la watu wakipita maji mengi ya mafuriko yenye rangi ya kahawia. Watu hawa wanaonekana wakihama au wakijaribu kujiokoa kutoka kwenye eneo lililoathiriwa na mafuriko. Wengi wao wamevaa koti za kuokoa maisha yenye rangi nyekundu, kuashiria kuwa wako katika hali hatari.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya bango kubwa la FIRST AID COMPETITION .Mwanamume mmoja aliyevaa shati ya rangi ya bluu na njano akimkabidhi mwanamume mwingine aliyevaa shati nyekundu cheti au hadhi fulani.

Kundi la wahudumu wa huduma za dharura labda maafisa wa uokoaji au wafanyi kazi wa matibabu, wakiwa wamevalia sare nyekundu zinazong'aa na kofia ngumu za usalama za rangi ya chungwa. Watu wawili wa mbele, mwanamke na mwanaume wamebeba mgonjwa aliyelala kwenye machela akiwa amebebwa kuelekea gari la wagonjwa.

Kundi la wa zimamoto wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kujikinga na moto. Ikiwemo suti za kuzuia moto, kofia ngumu na vifaa vya kupumulia. Wamejikusanya karibu na mlango wa jengo lenye rangi ya kijani kibichi, ambalo linaonekana kuwa limetengenezwa kwa mabati.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko ambapo maji mengi yenye matope yamefunika ardhi na kufikia hadi kwenye majengo. Wanaume wawili wamesimama ndani ya maji hayo, mmoja amevaa fulana nyekundu na mwengine amevaa koti jeupe na kofia ngumu nyeupe. Wote wakiwa na nembo inayofanana na msalaba mwekundu.

Kundi la watu wakiwemo watoto wakipitia maji mengi yenye rangi ya kahawia labda kutokana na mafuriko, maji yanaonekana kuwa marefu kiasi yakiwafikia magoti au kiuno cha watu wazima. Mbele ya kundi mwaume mmoja amevalia fulana ya kuokoa maisha ya rangi nyekundu na amebeba besheni ya rangi ya bluu kichwani mwake.

Mtu anajaribu kuzima moto wa nyika kwa kutumia matawi ya mti. Moto unawaka kwenye nyasi kavu au shamba lililokauka. Hii ni aina ya moto wa porini au wa mashamba.

Uharibifu mkubwa uliosababishwa na tetemeko la ardhi au janga lingine ambapo jengo la ghorofa limeanguka sehemu kubwa na kuacha rundo la vifusi. Jengo lililobaki likisimama limepinda na kuta zake zimevunjika zikionyesha sehemu za ndani za vyumba ambavyo sasa zimefunuliwa.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa vijana, wakishiriki katika shughuli ya kusafisha mfereji au mtaro uliojaa uchafu na matope. Wanaume hawa wametumia majembe na zana zingine za kusafisha wakichimba na kutoa taka kutoka kwenye mfereji.

Bomba la maji la chuma lenye mpini mwekundu likidodosha tone la maji. Bomba hilo limeunganishwa kwenye bomba la plastiki la rangi ya bluu ambalo limesimama wima chini ya bomba kuna ndoo ya rangi ya bluu iliyo chakaa na iliyo na madoa meupe.

Kundi la watu huenda vijana wakifanya kazi ya kuchimba au kusafisha mtaro .Udongo unaonekana kuwa mwekundu na unyevu, unaoashiria kazi ya ujenzi au usafishaji wa mifereji. Kuna watu wanne wanaonekana wazi kwenye picha.

Mvulana mdogo anosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono kilicho nje. Kituo hicho kina tangi kubwa jeusi la kuhifadhi maji lililowekwa juu ya stedi ya chuma ya kijani, chini ya bomba la tangi kuna beseni la kijani kibichi la kunawia mikono.

Chumba kinachonekana kuwa ni duka la dawa au store ya dawa katika kituo cha afya. Kuna rafu nyingi nyeupe zilizowekwa kwenye kuta zikiwa zimejaa dawa mbalimbali, vifaa vya matibabu na vyombo vya plastiki vya blue kwa ajili ya kupanga vitu.

Mazingira ya ndani ya kituo cha afya au hospitali ya umma. Kuna meza na viti vya plastiki, wahudumu waliovaa mavazi meupe na watu wengine wame keti kusuburi kuhudumiwa.

Sehemu ya nje ya kitengo cha macho katika kituo cha afya au hospitali. Kuna bango juu ya mlango lililo adikwa eye unit likionyesha kuwa huu ni mlango wa kuingia katika kitengo cha macho.

Ni chumba kinachopatikana katika hospitali, ikionyesha vifaa vya kisasa vya miunzi vinavyotumika kuchunguza hali ya ndani ya mwili wa binadamu. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni sehemu inayozingatia tahadhari za kiafya na usalama wa wagonjwa na wataalamu.

Kifaa cha kukuza vitu vya darubini, chenye macho mawili kikiwa kimewekwa kwenye meza nyeupe ya maabara au ofisi. Kifaa hicho kina rangi nyeupe na nyeusi. Juu ya meza kuna vitu vingine vidogo kama vile chupa nyeupe, mifuko ya plastiki na masanduku madogo yaliyotawanyika hapa na pale.

Sehemu ya ndani ya maabara au ofisi ikiwa na darubini nyeupe ikiwa imewekwa kati kati ya meza. Darubini hio ina lense mbili na inaonekana kuwa kifaa cha kisasa. Kwenye meza mbele ya darubini kuna kitabu kikubwa chenye kurasa zilizojaa maandishi yaliyoandikwa kwa mkono na michoro ya chart ikiashiria rekodi au utafiti wa uchunguzi.

Seti mbili za vifaa vya chuma, vinavyoonekana kuwa vifaa vya matibabu au upasuaji, vikiwa vimewekwa kwenye vitambaa vya rangi nyekundu. Kwenye kitambaa cha rangi nyekundu, kuna zana kumi na moja, za chuma, zinazong'aa zikiwa zimepangwa vizuri.

Chumba kinachoonekana kama sehemu ya kliniki ya macho kukiwa na chati mbili za kupima uwezo wa kuona lililozowekwa kwenye ukuta. Chati zote mbili zimewashwa kwa nyuma. Chati ya kushoto ni ndefu na imewekwa wima.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali, kinachoonekana kama sehemu ya kitengo cha watoto wachanga au chumba cha uangalizi maalum. Mtoto amefunikwa blanketi la rangi ya mbalimbali zikiwemo nyekundu, njano, bluu na kijani kibichi.

Mfumo wa kunyunyizia damu au labda mfumo wa kuchukua sampuli ya damu au matibabu mengine yanayohusisha damu. Katikati ya picha kuna chombo cha plastiki cha silinda kilichojaa damu nyekundu iliyokolea.

Chumba kinachoonekana kuwa cha kliniki ya meno au kitengo cha matibabu. Mwanamke labda daktari wa meno au msaidizi, anaonekana akiweka sawa au kurekebisha taa kubwa ya mwangaza ambayo hutumiwa mara nyingi wakati wa matibabu ya meno.

Vifaa kadhaa vya matibabu vilivyowekwa juu ya uso wa meza au kabati. Katikati ya picha kuna mashine nyeupe ya kupumulia. Mashine hiyo ya kupumulia upande wa kulia kuna kifaa cha kupimia shinikizo la damu chenye kamba nyeusi la bomba.

Bidhaa kadhaa za matibabu zikiwemo vifaa vya upasuaji. Katika kitovu cha picha kuna sanduku la kijani ki bluu lenye maandishi meupe, juu ya sanduku lina chapa Wilmed linaonekana wazi. Chini ya jina la chapa kuna maandishi sterile disposable scapel .

Vitu viwili vinavyofanana na pembe za masikio au za thamani vilivyotengenezwa kwa plastiki au mpira, vimewekwa juu ya sehemu ya kijani kibichi. Kitu kimoja kina rangi nyeusi na kingine kina rangi nyekundu angavu.

Chupa kubwa nyeupe ya plastiki ya lita tano yenye maandishi ya Diarim surgical spirit . Lebo kwenye chupa ina rangi ya zambarau na pia ina maelekezo ya kuhifadhi, tarehe ya kutengeneza na tarehe ya mwisho ya matumizi imeandikwa pia. Chupa imewekwa juu ya uso wa mbao ya rafu.

Meza yenye vifaa mbalimbali vinavyo onekana kuwa vya matibabu au maabara. Katikati kuna boxi nyekundu na nyeupe iliyo wazi iliyojaa sindano au vifaa vingine vya matibabu vilivyo fungashwa kibinafsi.

Chumba kinachoonekana kuwa cha kliniki au kituo cha matibabu. Katikati ya picha, kuna mtu mmoja amelala chali juu ya kitanda cheupe cha uchunguzi akiwa amevaa suruali nyeusi na soksi zenye mistari nyeusi na kijivu. Kuna mtaalamu wa afya ambaye amesimama upande wa kulia wa kitanda na anamhudumia mgonjwa.

Jicho la mtu likiwa limefungwa na mkono ukitumia kidole gumba na kidole cha shahada kufungua kidogo kope la juu. Kope la juu linaonekana limefunguliwa kidogo ili kuonyesha sehemu ya ndani ya kope labda sehemu ya jicho lenyewe.

Mazingira ya ndani ya kituo cha afya au hospitali ambapo muhudumu wa afya aliyevaa sare ya kikazi ya kijivu, glasi ya ulinzi na barakoa akifanya kazi ya kuandika au kujaza fomu. Ukuta wa nyuma una vifaa vya umeme kama, soketi, waya na simu ya mezani na nyaya iliyoninginia.

Mwanaume akiwa katika hali ya huzuni, mkazo au amechoka sana akiwa anainamisha kichwa chake na kushika uso wake kwa mikono yote miwili. Amevalia sweta ya rangi ya kahawia njano na suruali yenye miraba. Saa nyeupe inaonekana mkononi mwake.

Jina la dawa Critmol kutoka kampuni ya Stellar Bio Labs. Dawa hii ipo katika mfumo wa maji ya sindano na hutumika kwa matumizi ya hospitali kupitia mishipa ya damu.

Chupa ndogo ya kioo iliyo na lebo ya rangi ya bluu na nyeupe iliyowekwa kwenye kitambaa cha bluu kilichochanwa na au kitambaa chenye muundo. Lebo kwenye chupa inasomeka "Vaccin BCG", ikionyesha kuwa ni chanjo ambayo hutumika kuzuia kifua kikuu.

Kifurushi cha dawa za vidonge. Sanduku la dawa lina rangi nyeupe na maandishi meusi na mekundu. Juu ya sanduku, kuna lebo la L health , na chini yake kuna maneno yanaonyesha sifa za dawa.

Sanduku kubwa la dawa. Sanduku hilo ni jeupe na lina maandishi mekundu na meusi. Juu ya sanduku imeandikwa prescription medicine . Maandishi makuu kwenye sanduku yanasomeka. Pia kuna alama za tiki za kijani zikionyesha faida za dawa.

Chupa kubwa cheupe yenye kifuniko cheupe, ambayo inaonekana kuwa na dawa za vidonge. Lebo nyekundu na nyeupe ime bandibwa kwenye chupa hiyo. Kwenye lebo, jina na dawa limiandikwa kwa herufi kubwa na wazi, betamol. Dawa marufu ya kutuliza maumivu na kupunguza homa.

Mtoto mchanga akipatiwa chanjo ya mdomo. Mkono mweusi unaonekana ukishika ncha ya chupa ndogo ya chanjo, na tone moja la chanjo linaonekana likidondoka kuelekea mdomo wa mtoto. Mtoto amevalia nguo zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, kijani na njano.

Muuguzi au mtaalamu wa afya akimpa sindano mwanamume mzima. Mwanamke ambaye ni muuguzi amevaa skrabu na rangi ya bluu na barakoa nyeupe na ana nywele zilizofumwa, anashika sindano kwa uangalifu, na wanaonekana akichoma sindano kwenye mkono wa juu wa mwanamume.

Mikono miwili iliyovaa glavu nyeupe ikimtunza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mtoto mchanga amefunikwa kwa kitambaa cha kijani kibichi. Mkono mmoja unaonekana ukishika kitu kama bomba au chombo kidogo labda kinachotumiwa kupaka dawa au kufanya matibabu fulani.

Wito wa dharura wa hatua kwa ajili ya kuizuia na kukabiliana na milipuko ya surua na polio, kwa sababu janga la COVID-19 limeathiri utoaji wa chanjo. Tangazo hili linatoa wito wa kuchukua hatua ya kutoa fedha ili kulinda watoto kwa njia ya chanjo.

Muhudumu wa afya anampa chanjo ya matone mtoto mdogo. Mhudumu huyu amevaa barakoa na koti la huduma la rangi la bluu yenye mipaka ya manjano huku akimshika mtoto kichwani kwa uangalifu ili kuhakikisha matone ya chanjo yanaingia vizuri mdomoni.

Chumba cha watoto wachanga katika hospitali . Mtoto mchanga amelazwa kwenye chumba cha joto akiwa amezungukwa na blanketi. Kuna vifaa vya kimatibabu kama monita ya mapigo ya moyo au vifaa vya ufuatiliaji wa hali ya mgonjwa karibu.

Chanjo ya malaria. Katika sehemu kuu ya picha kuna mtoto mdogo mwenye rangi nyeusi aliyevaa shati lenye michiriri yenye rangi nyingi, akipokea sindano begani mwake. Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya amevalia miwani, barakoa nyeupe na koti jeupe la daktari.

Mikono miwili ya mtu imegeuzwa juu, viganja vikiangalia juu na imeenea kwa urefu mbele ya kamera. Mikono yote ina rangi nyeusi iliyokolea. Mkono wa juu una saa ya fedha mkononi na bangili nyeusi nyembamba. Mkono wa chini una bangili nyingi za rangi ya dhahabu na nyekundu.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika mwenye misuli akiwa anajiandaa aina fulani ya mapigo ya jadi huku umati wa watu ukiwa nyuma yake. Yuko katikati ya picha akiwa amevaa kifaa kinachofungwa kwa nguo au kamba kwenye mkono wake wa kulia labda kikiwa ni aina ya kinga au silaha ya jadi inayotumika katika mapigano fulani.

Vifaa mbali mbali vinavyotumika katika mchezo wa kriketi vikiwa vimewekwa juu ya sehemu inayoonekana kama nyasi bandia au uwanja wa kriketi. Popo la kriketi limelala katikati ya picha. Helmeti ya bluu iliyokolea iko upande wa kushoto wa picha.

Pigano la ndondi ambapo bondia aliyekuwa akivaa glovu nyekundu, amepigwa ngumi usoni na bondia mwengine mwenye glovu za blue . Uso wa bondia anayepigwa, umebadilika kwa sababu ya nguvu ya ngumi, jicho limefungwa, ngozi inasononeka, na pua imefinywa, hii inaonyesha nguvu ya pigo.

Mkono wa mtu ambaye ameathirika na kile kinachoonekana kuwa ni ulemavu au mabadilko ya kimaumbile kwenye vidole vinavyoweza kuashiria hali ya kiafya kama hali inayosababisha vidole, mara nyingi cha kati na cha pete kupinda kuelekea kwenye kiganja bila uwezo wa kunyoosha.

Mwanaume ambaye anaonekana kuwa mwanamichezo au anafanya mazoezi; akiwa ameinama na kushika goti lake kwenye mikono yake miwili. Hii inaashiria kuwa anapata maumivu au usumbufu kwenye goti labda kutokana na jeraha, kuchoka au maumivu ya viungo.

Mwanariadha wa kiume akiwa amejilaza chini kwenye wingu wa riadha wenye rangi nyekundu. Anaonekana akipata maumivu; akiwa ameinua kichwa chake na kufinya macho yake na mikono yake ameshikilia sehemu ya mguu yake. Amevaa fulana nyeupe isiyo na mikono, kaptula nyeusi za michezo na viatu vyeupe.

Mchoro wa mifupa ya miguu unaonyesha maumivu. Mguu mzima umeonyeshwa kwa rangi nyeupe na mistari inayofanana na muundo wa waya ikionyesha mifupa na umbile la guu. Sehemu ya eneo la kifundo cha mguu na sehemu ya juu ya mguu umetiwa rangi nyekundu na ya dhahabu inayong'aa.

mmea wa kimara ambaye majani yake ni ya kijani kibichi, yenye uso mwebamba mwembama ulio na nyuzi. Yana umbo la yai iliochongoka kidogo na kingo zenye mikunjo.

Shamba kubwa la mahindi likiwa limejaa mimea ya mahindi iliyokomaa na kuanza kukauka. Majani haya ya mahindi yanaonekana kuwa marefu na mengi yameanza kugeuka rangi ya njano na kahawia yakionyesha kuwa mahindi yamekaribia kuvunwa na yamekomaa.

Mkungu wa ndizi, bado zikiwa mbichi na zenye rangi ya kijani kibichi zikininginia kutoka kwenye mti wa ndizi. Mkungu huu umeunganishwa kwenye shina la mti kwa shina nene na limeinama kutokana na uzito wa ndizi. Chini ya mkonga huu, kuna ua la ndizi la rangi ya zambarau.